Kuna polisi na kuna watu wengine ambao ni raia na hapa naona kuna vitu ambayo ime wekwa kwenye magunia, ina onekana kuwa hii vitu imeletwa ili igawanywe katika jana.

katika picha hii naona hapa kumenyesha kubwa, hadi maji imejaa kote naninaona watu wameshindwa kuvuka kwenye barabara hii, na ninaona kila moja ameshikilia viatu kwenye mikono yake.

Hapa katika picha hii naona kuna madawa na juu ya dawa hii imeandikwa Yellow Fever Vaccine . Inaonekana kuwa hii dawa ni ya chanjo dhidi ya ugonjwa ambayo unaitwa yellow fever .

Kuna dawa na dawa hii imeandikwa polio vaccine injection only . na hapa mbale anaona kuna shindano na inaonekana kuwa hii dawa ni ya chanjo dhidi ya ugonjwa wa polio

Hapa naona kuna watu wengi na kuna watu ambao wameketi watu wengine naonanwakiwa wameinama na naona mikono yao iko juu na iko na wanaume na wanawake.

Katika picha hii naona Kuna madaktari watatu na chini yao, naona kuna mtu mmoja amelazwa, kuonyesha huyo mtu alikuwa na kasoro. Amekuja hospitali kupata tiba.

katika picha hii naona kuna madaktari, na hawa madaktari naona wako na vitu ambayo wanaangalia na naona kuna mtu ambaye amelala hapo chini na huyu mtu nikama anatibiwa anafanyiwa upaswaji.

Hapa naona kuna mkebe na mkebe hii imewekwa juu ya meza, hapa juu hii mkebe imeandikwa dawa ya jinsi dume kupanuka inaonekana kuwa hizi ni dawa ya dume.

Hapa naona kuna moshi na huu moshi inatokana na moto na hapa naona kuna mtu mmoja ambaye amejikinga, amevaa nguo ya kujikinga na ebeba kitu akinyunyuzia maji kwenye ile moshi.

Katika picha hii naona kuna wanaume wawili na hapo kando naona kuna (lorry ) moja na wanaume hao wawili wamevaa Ile mavazi na naona kua kuna vitu wameshikilia na inaonekana kua ni kemikali.

Katika picha hii naona kuna chumba moja na ndani ya hii chumba naona kuna daktari na mbele yake naona kuna mtoto mmoja ambaye ameketi na ako na vitu ambayo naona daktari anandika na inaonekana kuwa huyu mtoto alikua mgonjwa sasa akapelekwa hosipitali hili akapate tiba.

Hapa kuna mama mmoja ambaye ameketi na kando yake kuna daktari ambaye amesimama. Na daktari huyu anamdunga sindano kwenye mkono wa mama huyu. Inaonekana kuwa huyu mama alikua mgonjwa ama amekuja kupata chanjo fulani.

Kuna mwanamke mmoja ambaye amesimama na hapa imeandikwa Fine Touch Dental Care .Inamaanisha kuwa hapo ni pahali ambapo kuna mtu huenda kupata matibabu ya meno yake wakati ako na hitilafu.

Hapa naona daktari mmoja na mbele yake kuna mtu mmoja na naona daktari anamdunga huyu mtu .Inaonekana huyu mtu alikuwa mgonjwa akaenda hospitali ili kupata afueni.

Katika picha hii naona kuna mama moja ambaye ameketi na mbele yake kuna daktari na nyuma yake naona pia kuna daktari. Hapa kuna kitu ambacho daktari ameshikilia nakuweka kwenye kichwa yake, inaonyesha kuwa alikuwa na kasoro katika kichwa yake.

Kuna daktari na daktari, kuna mama mmoja ambaye ameketi kwenye kiti na huyo mama amemshikilia mtoto wake mdogo, na daktari anakuja amemuekuea mtoto dawa kwenye mdomo wake.

Hapa katika picha hii naona kuna mjengo mmoja hapo mbele naona imeandikwa public toilet , inaonekana kuwa haoa ni mahali pa kuenda haja ndogo.

Katika picha hii naona Kuna kitu ambacho ni mkembe imeandikwa, Herbal clinic kilifi. Inaonekana kuwa hii ni dawa ya kienyeji ya kupaka hili kupata tiba mbalimbali.

Katika picha hii naona kuna daktari mmoja, na hapo mbele yake naona kuna mwanamke mmoja ,na huyu mwanamke ako mtoto wake mdogo naona daktari anamdunga sindano nadhani anachanjwa dhidi ya ugonjwa fulani.

Katika picha hii naona vitu ambayo iko wa chupa . Hii vitu rangi yake ni nyekundu na hii vitu inaonekana kuwa na dawa na pia naona imeandikwa Oral wet kama kwamba ni dawa ya

Watu wawili ambao wamevaa nguo ya samawati na wamejikinga vizuri sana na kuna vitu ambayo wanazimwaga na ndani ni kemikali.

Hii ni dawa na dawa hii imeandikwa mmro powder for suspension infertility . Inaonekana kuwa hii dawa ni ya kudunga kwenye mifupa ya mtu.

Katika picha hii naona kuna watu wawili na hawa watu naona wamevaa nguo ya manjano na inaonekana hii manguo ni ya kukinga mtu dhidi ya kemikali ambazo zinaweza mpata.

Hapa kuna dawa na dawa hii imeandkwa measles mumps rubella virus vaccine ,inaonekana hii dawa ni ya chanjo dhidi ya magonjwa ambaye imeandikwa.

Hapa katika picha naiona kila mmoja ako na mtungi, inaonekana kuwa hii ni chumba ya kijamii ya kuendea maji ya matumizi na kwenye...

Hawa ni madaktari hawa wawili na kuna mtu mmoja pia anayesimama hapo kando.

Hapa katika chuma hii naona kuna wanafunzi. Hapo mbele naona kuna mtu moja ambaye amesimama, tena kuwa huyu mtu ni mwalimu, na hapa naona wanafunzwa wanenda kuchota maji ya ku...

Katika picha hii naona kuna mama mmoja ambaye ameketi na mikononi mwake amemshikilia mtoto na mbele yao naona kuna daktari na kuna kitu ambacho daktari anaingiza kwenye mdomo ya mtoto.

Hapa kuna dawa mbili. Kuna mtu ambaye ameshikilia dawa mbili na chini yake pia ameshikilia sindano na hii sindano anatumia kutoa hii dawa ndani ya hiyo mkebe na inaonekana kuwa hii dawa ni ya chanjo.

Katika picha hii naona Kuna daktari mmoja ambaye amesimama na hapo chini Kuna mam mmoja ambaye akona mtoto mdogo ambaye ameketi na hapa inaonekana ni hospitali. Naona daktari anajaribu kueka dawa kwenye mdomo wa huyo mtoto mdogo.

Katika picha hii naona kuna dawa na kando yake naona kuna dawa na hii dawa imeandikwa yellow fever vaccine .Inaonekana kuwa dawa hii ni ya chanjo dhidi ya ugonjwa huo wa yellow fever .

Hapa kuna wanafunzi ambao wameketi. Inaonekana kuwa hapa ni darasa. Mbele yao kuna mwanafunzi mmoja ambaye anasomea wenzake. Kando yake kuna mwalimu wao amesimama.

Hii ni dawa na dawa hii imeandikwa NATURE'S BOUNTY short term therapy for vitamin D deficiencies. Inaonekana kuwa hii dawa inatibu ugonjwa fulani na inaongeza vitamini katika mwili wa binadamu.

Katika picha hii hapo inaonekana kuwa ni chumba kimoja katika hospitali na hapa naona kuna mtu ambaye amelazwa na kichwa yake imefunikwa kuonyehsa kuwa ako na kidonda katika kichwa yake .

Hapa naona kuna daktari kuna mtu mmoja anaonekana kuwa ni daktari na mbele yake kuna mama mmoja ambaye ameshikilia mtoto na naona daktari akiweka dawa kwenye mdomo ya mtoto.

Katika picha hii naona kuna daktari mmoja na kuna mtu anayehudumiwa. Inaonekana kuwa huyo mtu alikuwa mgonjwa kwa sababu naona daktari anamdunga sindano kwenye mkono wake.

Katika picha hii naona kuna mikebe ambayo imepangwa na hapa naona kuna moja ambayo imeandikwa vengambu, inamaanisha kuwa ni dawa ya kinga dhidi ya zile wadudu ambayo inaitwa mbu.

Watu ambao wamesimama na wanavaa nguo inayofanana na ni wanawake kwa wanaume .Inaonekana kua hawa watu wanafanya kazi katika kampuni moja na kuna vitu ambayo wamebeba kwenye mikono yao.

Katika picha hii naona kuna mtu mmoja na huyo mtu amevaa nguo ya nyeupe. Na nyuma yake amebeba mtungi ya kijani na naona kuna vitu anayonyunyizia dawa.

Hapa kwenye picha hii naona kuna dawa na dawa hii imendikwa Cranberry pills for UTI . Na hapo kando kuna kitu kama sindano. Inamaanisha kuwa hii dawa inadungiwa kwenye mwili.

Katika picha hii naona kuna vitanda nashuku kuwa hapa ni hosipitali kwasababu naona kuko na vitanda mingi ni vitanda ya watu ambao ni wagonjwa wanakuja kulalia.

Hapa katika picha hii naona kuna daktari ambaye ameketi na amefunika kichwa yake na akafunika mdomo na pua yake. Na chini yake naona kuna mtu mmoja ambaye amelala kuangalia juu. Nadhani mtu huyu ni alikuwa na shida kwenye meno yake.

Huyu ni mmama na mama huyu ako na daktari na mama huyu anatoa sweta yake ili aweze kudungwa mkono. Inaonekana kuwa mama huyu alikuwa mgonjwa akaamua kuenda hospitali ili apate matibabu.

Katika picha hii naona kuna madaktari watatu ambao wamesimama. Chini yao naona kuna mama moja ambaye ameketi, na kuna kitu ambacho naona daktari ameshikilia hapo nyuma ya huyo mama.

Katika picha hii naona kuna dawa na dawa hii imewekwa juu ya meza nako naona kuna mikebe ya hii dawa na imeandikwa Vitamin D inaonekana kuwa hii dawa ni ya kuongeza afya kwenye mifupa wako.

Katika picha hii naona kuna vitu ambayo iko kwa chupa na inaonekana kuwa ni dawa kwa sababu hapo juu imeandikwa mtiki nguvu za kiume. Inamaanisha kuwa ni dawa ya kuongeza ule nguvu wa kiume.

Katika picha hii naona kuna madawa mingi na mbele yao kuna sindano. Naona dawa, kuna dawa imeandikwa yellow fever vaccination . Inaonekana kwamba hii dawa ni ya chanjo dhidi ya ugonjwa ya yellow fever .

Hapa naona kuna watu ambao wameketi inaonekana hawa watu mi wa jamii ya kimasai, na mbele yao kuna mama mmoja ambao amesimama na inaonekana huyo mama ni daktari, inaonekana amekuja kuwaongelesha hao wamama kuhusu mambo na afya.

Katika picha hii ninaona kuna mama moja ambaye ameinama na amevaa hii nguo wa kijani, na nyuma yake ninaona kuna kikombe ambaye imewekwa chini na huyu mama ananawa mkono mikono yake.

Katika picha hii naona kuna watu ambao wameenda kuchukua maji na naona kuna mmoja ambaye anaelekea huko kwenye hawa watu wako. Inaonekana hii ni mahali pa jamii pa kuchotea maji ya matumizi ya nyumbani.

Katika picha hii naona kuna mama mmoja amelala ambaye akiangalia juu na kuna mmoja ambaye ameenda kumshikilia na hapo kando yao kuna wengine watatu ambao wameketi.

Hapa naona kuna mtu na huyu mtu ako kwa shamba na amevaa sweta ya, sweta nyeusi na amebeba ule mtungi wa dawa na naona ananyunyizia dawa kwenye mimea yake.

Hapa naona kuna mtu mmoja ambaye amevaa manguo ya kujikinga na nyuma yake amebeba ule mtungi wa kuweka madawa na naona ananyunyuzia dawa wadudu wadogo.

Hapa naona kuna daktari ambaye amevaa nguo ya samawati. Alafu mbele yake kuna mmoja anayetibiwa. Anatibiwa kwa kudungwa sindano.

Hapa naona kuna dawa mbili. Dawa moja ina kifuniko ya samawati alafu ingine iko na kifuniko nyeusi. Alafu nyuma yao kuna dawa ingine na nadhani hiyo.

Katika picha hii naona kuna daktari mmoja ambaye ameketi na mbele yake naona ikona vitu mingi, kuna dawa, kuna vitabu na huyu daktari inaonekana kuwa kuna vitu anavyoandika.

Katika picha hii naona kuna mtu ameketi chini na mwingine mbele yake ambaye amesimama, na inaonekana huyo amesimama ni daktari na hapo ni hospitali ampako mtu huyu ameenda kupata matibabu.

Hapa naona kuna watu na miongoni mwa watu hawa kuna madaktari na inaonekana hapa si hospitali. Hapa naona kuna daktari mmoja anayoweka dawa kwenye sindano.

Hapa naona kuna mtu mmoja ambaye amevaa nguo nyekundu na naona anafanya usafi na inaonekana kuwa hapa ni choo ambapo anafanya usafi. Ninaona pia kuna mahali imeandikwa save water, always drink clean treated or boiled water .

Picha hii inaonyesha kuna mahali pamenyesha mvua kubwa hadi imechukua vitu na kuna watu wawili ambao nawaona wanajaribu kuokoa vitu zao lakini mvua imekuwa kubwa sana.

Hapa naoana kuna madaktari watatu na kuna mtu mmoja ambaye amelala kwenye kitanda, amelala kuangalia juu na naona hawa madaktari wanamshughulikia. Naona ni kama wanamfanyia upasuaji.

Dawa aina tatu na ziko kwa vifungo tofauti na chini yake kuna sindano. Inaonekana hii ni dawa ya chanjo.

Hapa Kuna daktari moja ambaye amesimama alafu chini yake kuna mtu amelala kuangalia juu na amefungua mdomo wake alafu kuna kitu daktari anatumia.

Picha hii inaonyesha kuna daktari wawili ambao wameketi na nyuma yao kuna darakilishi na moja ambaye ameashiri mkono kuangalia kwenye picha anaonekana madaktari wanapigwa picha.

Huyu naye kile anachozungumza hakijulikani na pia hakibi inavyopasa kwa sababu maneno yanakatika katika.

Hapa naona kuna madaktari wengi. Madaktari wanne na naona kuna kitanda na juu ya kitanda naona kuna mama mmoja mbaye ameketi ni nathani ni yeye ndo anahudumiwa.

Picha hii inaonyesha kuwa kuna watu wanne na naona miongoni wao, watatu wao inaonekana kuwa ni madaktari, alafu kuna mmoja wao, ambaye ameshikilia machuma. Inaonekana kuwa huyu mtu alikuwa anapata matibabu yake.

Katika picha hii naona kuna mahali ambapo pamenyesha kubwa hapapitiki, na inaonekana kuwa hapa ni barabara kwa sababu kuna magari na naona yakijaribu kupita.

Hapa naona kuna dawa aina nne, na kuna yenye imeandikwa bone restore here comes the sun vitamin d3 ,inaonekana kuwa kuna dawa ya mifupa hapa na kuna dawa ya jua hapa.

Hapa naona kuna watu wengi ambao wamekaa chini na wengine wamesimama. Na sasa mbele kabisa naona kuna mwanamke mmoja amesimama na anaongea.

Hapa naona kuna daktari na mbele yake kuna mtu ambaye ameketi na naona daktari ameshika huyu mtu kwenye mabega yake na inaonekana kuwa huyu mtu ako na hitilafu fulani kwenye bega yake.

Katika picha hii naona kuna mtoto mmoja ambaye ameketi kwenye kitanda na mbele yake naona kuna daktari na huku inaonekana kuwa ni hospitali. Inaonekana kwamba huyu mtoto alikuwa ameenda kupata matibabu.

Picha hii inaonyesha kuna watu wawili ambao wanasimama kando ya barabara ambapo watu wanatupa matakataka na naona wanazitoa zile matakataka nadhani wanataka kuzisafirisha kwingine waende wazichome.

Katika picha hii naona kuna naona kuna jiji moja ambalo mvua imenyesha kubwa na hapo naona kupita ni shida magari yamesimama. Naona pia kuna mtu mmoja yule wa kusukuma mizigo ambaye amekwama hapo katika barabara.

Katika picha hii naona kuna daktari mmoja ambaye ameshikilia sindano na nyuma yaka kuna mama mmoja amabaye amebeba mtoto wake inaonekana huyu mtoto anataka kupewa chanjo yake na huyu daktari

Katika picha hii naona kuna watu wengi ,kunao watu wameketi kwa vifungu ,na naona kuna kati yao kuna madaktari na kuna watu raia nadhani kuna vitu wanaelezewa kuhusu afya yao.

Hapa katika picha hii naona kuna daktari na mbele yake naona kuna mtu mmoja ambaye amelala anaangalia juu na anaona daktari ameingiza kitu fulani kwenye mdomo wake. Inaonekana kuwa mtu huyu ako na shida kwenye meno yake.

Katika picha hii naona kuna madaktari wawili ambao wameketi kando kando. Na katikati yao naona kuna mtu moja anayetibiwa na amelala kuangalia juu, na amefungua mdomo wake. Unaonyesha kuwa anaweza kuwa na shida katika meno yake. Alafu naona watu wako kwa hospitali.

Hapa naona chupabya dawa ambalo limeadikwa brufen , na iko na nambari lake, alafu siku ya ambayo haitaweza kutumika tena.

Katika picha hii naona kuna mwanamke ambaye amesimama na mtoto mmoja ambaye analia. Ni mwaka wa 1980 na kuna mwanamke ambaye amevaa koti na kofia. Na huyo mtoto analia kwa hiyo mwanamke.

Hapa naona mtu ambaye anafanya kazi ya kumnyunyuzia dawa wadudu wadogowadogo kama vile mende alafu amevaa zile mangoo za kujiinga.

Hapa naona kuna mtu, kuna watu wawili na kando yao kuna lori, alafu mtu mmoja kati ya hawa watu wawili, ameketi juu ya bodaboda aliyokuwa nayo. Alafu kando yake kuna mtu amevaa nguo nyeupe iliyo refu.

Hapa naona kuna dawa aina mbili tofauti alafu kando yake kuna karatasi ambayo imeandikwa maelezo kuhusu matumizi ya hizi dawa mbili na dawa hizi zinaonekana ni ya chanjo fulani.

Katika picha hii naona kuna vitu kwa chupa ya color nyekundu na nadani ni dawa ya kienyeji alafu kando yake kuna vitu mbalimbali naona kuna karai na katika karai naona kuna paka mkia wa paka ndani yake na ninaona kuna maziwa.

Hapo naona picha mbili za dawa na kando kuna chupa ilyo na dawa imeandikwa Feosol ferrous sulphate iron , halafu kando yake naona kuna mkebe yake ya kuwekelea hiyo chupa ya dawa.

Katika picha hii, naona kuna madaktari wawili ambao kila moja wao ameshikilia mtoto. Kando yake kuna mama moja ambaye anaangalia hawa watoto wawili. Picha kwa mafikirio vyangu naona huyu- mama ndiye mama wa hawa watoto wawili. Aliwazaa hawa watoto katika hii hospitali aliko wakabidhi.

Katika picha hii, naona kuna watu wengi ambao wamekusanyika. Halafu kando yao, naona kuna gari ambayo inaanguka. Kando yake, kuna moshi na moto. Halafu inaonekana hapa pahali walipo ni kwa barabara.

Katika picha hii naona kuna bidhaa mbalimbali. Naona kuna machupa, kuna mipira, kuna vitu zilizotumiwa katikati, lakini nashuku hii ni vitu ya mganga.

Picha hii naona kuna madaktari wawili alafu wamevaa nguo nyeupe alafu chini yao kuna mtu anayetibiwa ambaye amefunguwa mdomo wake wazi na amelala kwa maji na hapa hivi pahali wako ni hospitali.

Katika picha hii naona kuna watu wengi ambao wamesimama alafu kando kuna mama ambaye ameketi kwa kitanda na ameshika mtoto mdogo.

Katika picha naona kuna wamama wawili wamama hawa wameketi na kila mmoja ako na ule kifaa cha kushonea manguo.

Hapa naona kuna wanafunzi, mbele yao kuna mwalimu, na wanafunzi hao kuna picha wameshikilia, kila mtu ameshika picha yake, halafu...wanaangalia mbela, alafu naona wako kwenye darasa.

Hapa naona kuna dawa. Dawa ya color nyeupe ambaye imewekwa kwa chupa, ambayo chupa imeandikwa Doctor's recipes. Iron plus Vitamin C, Folate, Vitamin B6, Vitamin B12. Optimal blood building Formula . Inaonyesha hii dawa ni ya kuongeza damu kwa mwili.

Picha hii naona madaktari wawili na mtu mmoja anayetibiwa. Nadhani naona amefungua mdomo wake wazi alafu kuna kitu daktari ameingiza kwa mdomo ,alafu hapa naona ni katika hospitali.